Ndani ya kiwanda kikubwa msororo wa basi ambayo bado haijakamilika imejipanga. Basi la manjano liko mbele kabisa ikiwa na boneti yake wazi na haina taa. Basi jeupe inafuata na mengine inayoonekana nyuma. Milio wa mabasi inaonekena ikiwa katika hatua tofauti za uondoaji katika mandhari ya kiwanda cha kuunganisha magari.

Kwenye kio cha pembeni cha gari, inaonekana msafara wa magari nyeupe barabarani, ikiwa ni tangazo la bima ya magari. Tangazo hii la kampuni ya LetsGo na Salman ,lina sisitiza huduma za haraka ,rahisi na kuaminika linalo orodhesha sababu za kuwachagua, ikiwepo moja ni huduma bora na usaidizi barabarani.

Mbele ya duka ndogo la kuuza maziwa mteja mmoja aliyevaa koti la buluu anaingia ndani, juu ya duka hilo kuna bango kubwa la kijani na jeupe, lenye maandishi kieni dairy fresh products , pamoja na picha ya ng'ombe, duka hii ina mlango uliofungiwa na pazia la shanga ya rangi, na dirisha lenye nundu la kuhudumia wateja.

Tunaona mikono miwili ikifanya makabidhiano muhimu mkono moja unatoa ufunguo wa gari huku mkono mwingine ukipokea ukiwa wazi juu ya kiganja. Juu ya meza karibu na mikono hiyo kuna kalamu na mfano mdogo wa gari ya rangi ya kahawia nyepesi pamoja na karatasi au clipboardi mandhari inaonekana kama sehemu ya ofisi ama meza safi.

Mwanamke mweusi akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa na sketi nyeusi anatabasamu huku akiwa amevaa mkanda wa shingo wa rangi ya buluu na begi la mkono la buluu. Anashika fimbo ya kutembea ya rangi ya buluu. Juu kulia kuna nembo ya, Madison General Insurance, kwenye bango la buluu. Upande wa kulia kuna ujumbe unaohimizisha watu kuwasubiri hadi kuchelewa, bali wachukue bima ya ajali binafsi. Chini kuna namba ya kupiga kwa ajili ya kununua bima. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa chumba chenye rafu za vitabu.

Tunaona bango linatangaza la bima ya afya. Juu ya picha kuna maandishi makubwa health insurance yakiwa na iconi mbalimbali zinazowakilisha faida za bima hiyo kama vile ulinzi, kinga, sera, manufaa, msaada na huduma za afya. Katikati daktari mwanamke amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Chini ya picha kuna nembo, nambari za simu za mawasiliano na anwani ya tovuti ya Aziana Insurance Agency pamoja na msimbo wa QR.

Tunaona mkono wa mtu ukiwa umeshikilia simu mahiri. Kwenye skrini inaonyesha programu ya simu ya Safaricom. Skrini inaonyesha sehemu mbalimbali za huduma kama vile kuangalia salio, M-Pesa, talk time, data na SMS , pamoja na huduma nyinginezo zikiwakilishwa na ikoni za duara zenye rangi. Chini ya skrini kuna bango ndogo la matangazo. Mandhari iliyofifia nyuma inaonyesha mazingira ya ndani.

Noti nyingi za shilingi ya kenya za alama za elfu moja na mia tano zimetandazwa kwa umakini, zikishikwa mkononi na noti ya mia tano iliyo mbele inaonyesha wazi picha ya mzee rais wa zamani Jomo Kenyatta. Bunda hii ya pesa linaashiria kiasi kikubwa cha fedha taslimu.

Gari jeusi aina ya Subaru Impreza imeegeshwa kwenye eneo la majani. Ni la muundo wa kimchezo; lina madirisha meusi na rim maridadi ya rangi ya kifedha na nyeusi. Karibu yake kuna gari jingine jeupe yenye rim za kubeba mizigo juu ya paa. Kwa nyuma kuna miti mirefu ya kijani katika mandhari ya nje.

Rundo kubwa la nguo za mitumba hasa soksi zilizotupwa kwa meza iliyotengenezwa kwa mbao na wavu wa chuma, soksi hizi zina rangi tofauti na michoro mbalimbali zikijaa hadi kufurika. Chini ya meza kuna uchafu mwingi na taka zilizotupwa ardhi, mandhari yote inaonyesha mazingira ya soko au mahali pa biashara iliyo wazi huku nguo zingine zikiwa zimekusanywa nyuma ya rundo hilo.

Skrini ya kuingia kwenye mfumo wa kopakopa inaonyeshwa ikiwa na sehemu ya kuandika la mtumiaji na neno siri. Kivute cha' Ingia' cha rangi ya buluu kipo chini ya sehemu ya body. Chini kuna viungo vyao 'Umesahau neno siri? Tuma upya maelekezo ya kufungua' na' Mtumiaji mpya? Jisajili hapa.' Nembo ya corpus kopa inaonekana juu.

Tunaona gari ndogo jeupe aina ya matatu au basi la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara taa zake za nyuma zikionekana zimewaka na mlango wa abiria umefunguliwa. Mbele yake upande wa kulia kuna jengo refu lenye muundo wa kipekee na taa zinazowaka, ikionyesha mazingira ya jijini usiku.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka ya duka ya mboga, na huduma za kifedha, mwanume mmoja amevalia shati nyekundu, na kaptura nyekundu, na mwingine amevalia shati ya rangi ya krimu na jinsi ya buluu, mabango ya matangazo ya Airtel money na mpesa , yako kwenye duka, sakafu ina muundo wa matofali na rangi ya mchamganyo ya kijivu, kwa mbali kuna barabara na majengo mengine.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wauzaji wanapanga bidhaa zao ardhini. Matunda na mboga mbalimbali, kama vile nyanya, maembe na machungwa, zimepangwa kwa makundi katika rundo tofauti tofauti. Wauzaji wengine wameketi kwenye viti au magunia, huku wateja wengine wakipita. Mandhari yote inaonyesha hali ya uchangamfu wa soko la kawaida.

Safu ya magari ya kiasa yamepangwa ndani ya karakana au chumba cha maonyesho. Gari la mbele lina rangi ya nyeupe, likifuatiwa na gari jekundu na kisha gari jeusi na jingine la kijivu kwa umbali. Kila gari lina namba ya usajili zinazounekana. Sakafu ni ya kijivu iliyochakaa na mistari ya manjano ya kuashiria maegesho. Juu kulia kuna bango kubwa la bidhaa ya mafuta yenye chapaa WD40.

Mikono miwili inashikilia noti mbili za shilingi za Kenya. Noti ya juu ni shilingi elfu moja na ya chini yake kuna noti ya shilingi hamsini. Pesa hizo zinashikiliwa juu ya meza ya mbao kuonyesha jumla ya shilingi elfu moja na hamsini.

Safu ndefu ya magari mapya ya kisasa yamepangwa kwenye eneo la maegesho. Magari hayo yana marangi mbalimbali ikiwemo blue , nyeusi, chungwa na nyekundu. Magari yote yana muundo unaofanana na grill kubwa mbele. Mwelekeo wa camera unaonyesha sehemu za mbele za magari kwa undani, huku yale yaliyo mbali zaidi yakionekana hafifu.

Noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zimetoanigwaa juu ya meza ya mbao. Zinaonekana kuwa zimekunchwa na kutumika na moja kati yake imeraruka kidogo. Zinaonyesha picha ya sanamu ya Jomo Kenyatta na jengo la KICC, kwa nyuma kuna vifunganishio za bidhaa nyingine.

Duka ndogo la reja reja linaonekana likiwa na milango ya rangi ya kijani iliyofunguliwa kidogo, na bango lenye maandishi majerati, kwenye milango hiyo, kuna mabango ilyoandikwa na maandishi M-pesa, benchi la mbao limesimama mbele ya mlango ndani ya duka, barafu imehaa bidhaa mbalimbali na mitungi ya gesi ya njano, sakafu ya nje imetengenezwa matofali ya rangi ya kijivu, mtu aliyevalia rangi ya njani na njivu anaonekana upande wa kulia.

Katika soko la wazi mikungi miwili ya ndizi mbichi za kijani zimesimama kando ya ndoo za plastiki yawekwe kuuzwa. Kwa nyuma yameweza mbao ambayo imejaa bidhaa mingi shambani kama vile vitunguu saumu, viazi tamu vya rangi ya sambarua na malenge madogo vikionyesha wingi wa mazao.

Tunaona bango la matangazo ya Mafair insurance, lenye mandhari ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna maandishi yanayosomeka kwa wa kingereza, life is unpredictable, but your safety doesn't have to be , na, get your personal accident cover today . Upande wa kulia, kuna picha iliyokatwa ya mtu na baiskeli ilioanguka, ikionyesha ajali. Chini ya bango, kuna nembo, anwani, na mawasilianona na bendera ndogo za nchi mbali mbali.

Tunaona meze ya muhuzaji sokoni iliyoja samaki wengi, walio kauswa na kukaangwa. Samaki hao wakiwemo ni ya haina tofauti kama vile sato, wamepangwa kwa uwingi juu ya meza ya chuma yenye fremu ya kijani. Karibu na samaki hao kuna bakuli ndogo lenye kiwivu kinacho fanana na mafuta. Huku watu wakionekana kwa mbali nyuma ya meza.

Gari jeupe la kifahari aina ya SUV limepakiwa ndani ya chumba la maonyesho la kisasa. Sakafu yake limetandikwa vigeo vinavyo meremeta na gari likiwa na taa nyingi za kuvutia. Gari lenyewe lina muundo maridadi na wakimchezo likiwa na rimu ya rangi ya fedha na madirisha meusi katika magari ya anasa na ubora wa hali ya juu.

Tango maji mengi yamekomaa yamepangwa juu ya meza yakiwa na mistari ya kijani kibichi iliyokolea na isiyokolea. Upande wa kushoto kuna baadhi ya matunda mengine kama vile embe na machungwa yakiwa yamepangwa kwenye chombo chenye kitambaa cheupe. Upande wa kulia kuna robo la matunda ya kijani yanayoonekana kuwa ni mapera au matunda mengine yanayofanana.

Kuna aina mbalimbali ya mazao iliyopangwa kwa kuuzwa ikiwemo viazi vikuu na viazi vitamu. Viazi vitamu vya rangi ya zambarau vimepangwa kwenye vikapu vya kamba. Viazi vikuu vimepangwa katika kikapu kingine cha kamba. Viazi vingine vimejazwa kwenye ndoo za rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu na manjano. Bagi ya plastiki yenye mboga ya kijani imelaa chini.

Katika eneo la wazi mashambani kwenye majani mabichi watu kadhaa wamekusanyika karibu na magari yaliyo pakiwa yao . Wameketi chini wakipumzika na kuzungumza .Gari hili aina ya silver na pickup liko mbele na kwa nyumba kuna miti mirefu na madhari ya pumziko ya nje.

Duka ndongo la royal star inn yenye sakafu ya buluu, inauza bidhaa mbali mbali, ina mashinie ya kuuza maziwa inayo julikana kama milk atm na rafu tupu. bango liloandikwa linaonyesha bidhaa kama vile, mtindi, mayai, mkate na keki, likionesha ni duka linalotoa mahitaji la kila siku.

Kwenye soko la mitumba, rundo kubwa la soksi za rangi na mtindo mbalimbali zimemwanga juu ya meza ya waya. Soksi hizi ni za watoto na watu wazima zimekusanywa pamoja kwa ajili ya kuuza. Chini ya meza ardhi inaonekana kuwa na uchafu na takataka, katika mandhari ya kawaida ya soko yenye shughuli nyingi.

Magari matatu ya kisasa yameegeshwa ndani ya jumba kubwa la maonyesho. Gari la mbele lina rangi nyeupe likifuatiwa na gari jekundu na kisha gari jeusi. Magari yote yanaonekana safi na yameng'ara, yakionyesha muundo mpya wa magari ya abiria. Sakafu ni ya telsi za rangi ya kijivu zilizong'aa zikionyesha kivuli cha magari. Kwa mbali madirisha makubwa na dari nyeupe ya jumba inaonekana.

Duka ndogo la rejareja linaonekana lenye milango na rafu za chuma zenye rangi ya blue angavu. Rafu hizo zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, chupa na pakiti. Juu kushoto kuna bango la M-pesa lenye namba ya simu. Nje ya duka kreti za Coca-Cola zimewekwa juu ya nyingine. Mifuko ya Tusker imetundukiwa karibu na milango. Pembeni kuna spika nyeusi na tairi ya gari. Mazingira ya nje yanaonekana kuwa na vumbi.

Duka la huduma za mpesa linaonekana likiwa na milango ya chuma ya rangi ya kijani iliyofunguliwa. Juu ya duka kuna bango la mpesa. Ndani ya duka rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Ukuta wa duka una rangi ya buluu na umeaharibika kidogo. Njiapanda ndogo ya saruji inaelekea dukani. Sakafu ya nje imetengenezwa kwa matofali ya rangi ya kijivu iliyopangwa kwa muundo.

Hii ni leseni ya ushuru kutoka mamlaka ya mapato Kenya , wakati hii inaonyesha nambari ya simu ya anaye lipa kodi, jina, anwani na nambari ya leseni , pia inaelezea kuwa mlipa kodi huyo amesajiliwa kama mlipa kodi wa ushuru tarehe ya kutolowa ni tarehe saba Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tatu, na tarehe ya kumalizika ni tarehe thalathini na moja Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tisa.

Ndani ya duka kubwa ama maduka makubwa mwanamke amevalia koti jeupe lenye nembo ya Delamare anashughulikia bidhaa zilizo pangwa kwenye barafu za friji . Rafu zimejaa pakiti kama vile Delamere flavoured youghurt za rangi nyekundu na manjano pamoja na bidhaa nyingine za maziwa zilizo pangwa vizuri maua kutoka kwenye rafu wanaangazia bidhaa. Mwanamke mwingine anaonekana nyuma.

Hapa katikati ama hapa katikati ya mnao, kuna kanisa ya usalama katikati. Na mbele yao, kuna wanawake na watoto wao wameketi chini, wakiwa wameketi mbele ya nyumba, ambayo imejengwa kwa matope.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya zimetandazwa kwa umbo la feni, rundo hii la pesa linaonyesha noti kadhaa mpya na za dhamani ya juu, zikiwa zimepangwa kwa njia ya kuvutia juu ya eneo lenye giza, kila noti inaonyesha wazi nambari elfu moja na neno Kenya.

Mikono miwili inashika idadi kubwa ya noti za shilingi elfu moja zikiwa zimefungwa kwa bendi ya mpira. Noti hizi zina rangi ya zambarau na chungwa. Upande wa kushoto noti zimepungwa vizuri katika rundo nne. Wakati upande wake wa kulia kuna rundo ndogo zaidi. Mkono mmoja unaonekana ukishughulikia noti hizo. Meza ya kahawia imelala chini.

Soko la nje laonyesha bidhaa mbali mbali yamepangwa nje. Kuna kikapu ambayo imejaa viazi vya karai na juu yake kuna kikapu lisilo na kitu, kando kuna jokofu ambalo ndani iko na vinywaji na karibu na jokofu kuna maandishi yanayosema mpesa

Hi ni wakala wa mpesa na Equity Bank mwanamke akiwa amevalia ijabu yenye mistari na vazi refu jeusi amesimama mbele ya kibanda kinachotoa huduma za mpesa na Equity juu ya kibanda kuna bango yenye nembo ya mpesa na nambari za wakala na chini yake kuna nembo za Equity Bank.

Kwenye meza ya soko, kuna maonyesho tele ya mboga freshi , zilizopangwa kwa ustadi na rangi ya kuvutia. Rundu kubwa la nyanya nyekundu, linatawala mbele, kando yake kukiwa na pilipili hoho za manjano na kijani. Pia kuna bitu vitunguu, vyekundo, dimo, na njegere, zilizoekwa kwenye kikombe ndani ya kikapu cha buluu. pamuja na majani ya pilipili fulani, zinaonyesha wingi na uboro wa mazao.

Soko kubwa la wazi limefurika umati mkubwa wa watu wote wakiwa katika shughuli za biashara. Wafanyi biashara wamepanga bidhaa zao hasa nyanya na matunda mengine ndani ya vikapu na makreti. Miavuli ya rangi mbalimbali inatapakaa kila mahali ikiwakinga na jua. Kwa nyuma kuna majengo ya maakazi iliyojengwa kwa mabati kuonyesha ni soko lenye msongamano.

Rundo kubwa za ndizi zilizo pangwa, zimetandikwa kwa gunia ya rangi ya kijivu. Ndizi nyingi zina rangi ya manjano na baadhi zime anza kuwa na madoa meusi zikionyesha zime iva na zime pangwa kwa wingi kuashiria mazao mengi.

Runda la noti za shilingi elfu moja za kenya zimetawanyika juu. Kila noti hii ina picha ya mzee jomo kenyatta na nembo ya benki kuu ya kenya. Noti hizo zina rangi ya kijani kibichi na chungwa hafifu, zikiwa na numbers za serials zinaonekana moja ya noti imeangaziwa sana kuliko zingine.

Dereva wa bodaboda akiwa na abiria wake. Wamekaa juu ya pikipiki nyekundu. Wote wakiwa wamevalia helmeti na makoti ya usalama ya rangi ya njano. Hii ni tangazo la kibiashara linalo hamasisha wanunuzi wa bima ya pikipiki. Linaonyesha bei tofauti za bima ikiwemo shillingi elfu tatu kwa bima ya kawaida na ya elfu sita kwa bima ya kamili, chini kabisa kuna nambari ya simu ya ajili ya mawasiliano.

Tunaona gari jeupe ndogo aina ya Suzuki Alto , ikiwa limeegeshwa mbele kwa mbele kwenye barabara isiyo na lami yenye vumbi. Nambari ya usajili ya gari hiyo inaonekana wazi. Gari lina muundo wa kisasa na taa zake za mbele na grill zinaonekana wazi. Kando ya barabara kuna mimea na miti za kijani kibichi. Nyuma ya gari kuna ukuta mfupi mweupe.

Msururu mrefu wa magari ya rangi mbalimbali ikiwemo mekundu, meupe na bluu, yamepangwa vizuri kwenye eneo la maegesho. Magari hayo yote yanaonekana mapya na yamepaki kwa nafasi, hivi vinavyoonyesha mandhari ya yadi ya magari au maegesho makubwa.

Mamia ya viatu vya kuteleza vya rangi na muundo mbalimbali vimetundukiwa kwa utaratibu katika mwonyesho wa soko, kuna viatu vya watoto na watu wazima vikiwa na rangi kama nyeupe, buluu waridi na nyeusi. Vimepangwa kwa wingi kuonyesha ni duka linalouza vifaa hivi vya mchezo.

Duka ndogo la rejareja lina milango ya chuma ya rangi ya kijani na limeonekana kando ya barabara. Milango hiyo imebandikwa mabango ya huduma za M-Pesa na Airtel Money . Kwenye duka kuna friji iliyojaa vinywaji na vifaa vya michezo kama mpira, vimeninginia. Nje ya duka kuna chupa kubwa mbili za maji ya Blue na ndoo nyeupe. Watu wawili wamekaa kwenye benchi mbele ya duka. Kando ya barabara kuna takataka ndogo zilizotawanyika.

Lori kubwa ya kusafirisha magari ikiwa na rangi chungwa iliyokolea. Lori hili limebeba magari kadhaa yakionekana yakiwa mapya na tofauti, yakiwemo ya rangi nyeupe, nyekundu, kijani manjano na nyeusi. Magari haya yamepangwa kwa uangalifu kwenye gorofa mbili za trela ya lori. Mazingira inaonyesha barabara iliyozungukwa na nyasi fupi na miti mikubwa yenye majani mengi.

Gari ya zamani ya kifahari yenye rangi ya kifedha na magurudumu ambayo yameakishwa kwenye barabara iliyotengenezwa na kwa mawe ya miraba. Gari hilo lina taa mbili kubwa mbele zinazong'aa na tairi nyeusi. Kwenye sehemu ya chini kuna sanduku la mbao la rangi ya kahawia. Nyuma ya gari kuna ukuta uliofanikiwa na mimea ya kijani na lango la chuma.

Familia yenye furaha inafurahia kifungua kinywa pamoja. Baba na watoto wake wawili wameketi mezani wakitabasamu kwa bashasha huku mama akisimama nyuma yao akiwa ameshika kikombe. Hii ni tangazo la bima ya afya ya familia kutoka kwa CIC Group ikisisitiza umuhimu wa kulinda familia.

Hii ni risiti ya malipo kutoka e citizenkwa ajili ya malipo ya DCI. Ina nembo ya jamhuri ya Kenya na DCI juu. Risiti hii inaonyesha malipo ya shilingi elfu moja imefanyika kwa ajili ya huduma ya kuchukuliwa alama za vidole. Tarehe ya malipo ilikuwa tarehe 17, Novemba mwaka wa 2022 na miradi yamepangwa kufanyika tarehe 28, Novemba 2022 saa nne asubuhi katika makao makuu ya DCI Nairobi.

Kwenye kibanda cha soko la wazi kuna maonyesho tele ya matunda ya rangi mbalimbali. Marundo makubwa ya machungwa, mapapai, tufaa, na ndizi na parachichi yamepangwa kwa ustadi. Mfanyabiashara mmoja aliyevaa kofia ameketi katikati ya bidhaa zake akionekana kupumzika. Mandhari inaonyesha wingi wa utajiri wa mazao sokoni.

Ndani ya jumba kubwa la kisasa la kuuzia magari, msororo wa magari mapya unang'aa. Yamepangwa kwa mistari yakiwemo jeusi, jeupe na blue . Mbele ya madirisha makubwa ya vioo inayo ingiza mwangaa mwingi. Mazingira yote ni ya kifahari na sakafu inameremeta ikionyesha ubora.

Ngome ya maegezo au chumba cha maonyesho kimejaa magari ya kifahari na ya kisasa. Magari meupe, buluu na meusi yamepangwa kwa ustadi huku taa zao za mbele zikiwaka. Magari hayo yanaonekana kuwa safi na yameng'ara yakionyesha ubora wao. Nguzo nyeupe imetenganisha nafasi mbalimbali za maegezo.

Duka la viatu likiwa na ukuta wa rangi ya zambarau na maandishi Darling na find your beauty . Viatu vingi vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti, vimepangwa kwenye rafu na chini ya ukuta. Mbele ya duka, mwanaume amepita akitembea na kuonyesha sehemu ya mgongo wake. Nje ya duka, kuna njia iliyojengwa kwa zenge, ikionyesha kuwa ni duka hii iko karibu na barabara.

Gari kubwa jeusi la kifahari aina ya SUV ina meremeta chini ya taa kali za jumba la maonyesho la magari. Limewekeshwa juu ya sakafu ya vigae vyeupe na lina muundo wa kisasa lenye madirisha meusi na rimu maridadi ya rangi ya kifedha na reli ya kubebea mizigo juu ya paa. Kwa nyuma kuna madirisha makubwa ya vioo na magari mengine.

Kando ya barabara ya matofali duka la rejareja linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa nje. Juu ya duka kuna bango kubwa la M-Pesa lenye rangi ya kijani. Kati ya bidhaa hizo kuna rundo la chupa za vinywaji za Coca-cola kwenye kreti nyekundu na magunia makubwa ya rangi ya manjano na buluu. Mifuko mingi ya unga au mchele iliyofungwa kwa plastiki imepangwa vizuri. Sanduku la kadibodi linaonekana chini.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na meza iliyojaa mazao mbalimbali. Ndizi zilizoiva zimetandikwa juu ya bandaa. Chini kuna gunia kubwa la karoti, sanduku la viazi na mahindi mabichi yaliyo lala yakiwa yamefunikwa na maganda yake. Nyanya zimepangwa kwenye crate huku matunda mengine kama mapayu na machungwa yakiwa pia yamepangwa vizuri. Wateja na wauzaji wanaonekana nyuma ya bidhaa wakifanya biashara zao.

Mtu anashikilia simu chanja, na kwenye skrini yake inaonekana programu ya kifedha ya simu. Chanio la akaunti inaonyesha shilingi 599 na chini yake kuna orodha ndefu ya mia mala ya hivi karibuni, ikiwemo ununuzi wa salia na watu na biashara mbalimbali. Simu inashikiwa kwenye orodha roshani na kwa nyuma, majengo ya ghorofa na magari yaliyopakiwa yanaonekana.

Jengo la rangi ya manjano na kijani linasimama likiwa na ishara kubwa inasoma Mount Kenya Milk Depot . Watu kadhaa wako mbele ya jengo wakiingia au kutoka. Mwanamke ameketi kwenye ngazi za jengo akitumia simu yake. Sehemu ya mbele ya jengo inaonekana kuwa na udongo mwekundu na mchangarawe, ikionyesha mazingira ya vijijini au mjini mdogo.

Safa refu ya magari ya kisasa yamepangwa kando ya barabara iliyojengwa kwa matofali. Magari ya mbele yanaonekana kuwa meupe na meusi yakifuafiwa na mengine ya rangi tofauti. Kwa mbali jengo kubwa la ghorofa inaonekana ikiwa na madirisha mengi. Nguzo za umeme zenye nyanya ya stima zimesimama kando ya barabara anga linaonekana kuwa na mawingu.

Tunaona safu ndefu ya magari yenye marangi tofauti tofauti: meupe, ya fedha, ya buluu na nyeusi yakiwa yameegeshwa kando ya barabarara. Magari yamepangwa mfululizo yakionyesha sehemu zao za mbele na vioo vya mbele. Baadhi ya magari yanaonekana kuwa na nuru ya jua.

Ukurawa wa kuongea ya programu ya biashara ya kopokopo , inaonyesha sehemu ya kuandikia barua pepe na neno zile, pembeni mwanamke aliyevaa miwani anaonekana akiwa makini, kwa simu yake akiashiria matumizi ya huduma hii rahisi ya kidijitali kwa ajili ya biashara yake.

Hali ya soko la matunda ambapo ndizi nyingi zimetundikiwa juu ziko na rangi ya majano ,chini yake kuna bithaa mbali mbali ikiwemo nanasi kubwa na matunda mengine yaliyopangwa kwenye meza , wauzaji na wateja wanaonekana nyuma wakifanya biashara zao.

Tangazo la bima la matibabu na kutoka kwa wakala wa Azimio Insurance Agency. Linatoa bima ya afya kuanzia shilingi elfu kumi na nne, ikijumuisha huduma kwa wagonjwa wa kulazwa na wale wa kutibiwa na kurudi nyumbani. Bima hii inagharimia ada za ushauri, dawa, vipimo vya maabara pamoja na huduma za macho na meno. Ina picha za madaktari na nambari za mawasiliano.

Duka la kubadilishia fedha na huduma za kutuma pesa zinaonekana likiwa na mlango ya kioo ya rangi ya kijani. Juu ya mlango kuna bango kubwa lenye maandishi Junction Forex and Money Remittance . Mabango ya mahuduma mbalimbali kama Western Union, Moneygram na M-Pesa ni ya kuwekwa kwenye mlango wa kushoto. Upande wa kulia kuna bango kubwa la Ria Money Transfer . Taa ya nje imewekwa ukutani.

Kama Anders au kibanda cha biashara ya matunda na mboga kikiwa kimefunikwa kwa turubai nyeusi kikiwa barabarani. Kuna matunda mengi yamepangwa juu ya meza ya mbao ikiwemo maembe, mapulo, machungwa, nanasi na matunda mengine. Chini ya meza kuna maboksi na kreti za plastiki zilizo jazwa viazi tamu, ndizi na parachichi. Baadhi ya ndizi zimetundikiwa juu ya paa la kibanda.

Msururu wa magari ya kifahari ya aina ya 'Mercedes Benz, G-Wagon'.Yamepangwa kwa utaratibu kwenye eneo ya maegesho. Magari haya yakiwa na rangi nyeusi na rangi nyeupe yanang'aa chini ya anga safi ya buluu taa za mapambo yametundukiwa juu zikiongeza uzuri wa mandhari hii ya magari ya anasa.

Tuona dashibodi ya gari ikionyesha mita ya kasi na mita ya mafuta. Mita ya kasi, inaonyesha kwa nambari kubwa kuanzia sufuri hadi mia mbili na sitini kilomita kwa saa, huku sindano ikiashiria kasi ndogo labda gari lilisimama. Kwa upande wa kulia, viashiria vingine vya gari vinaonekana vikiwa kwa rangi nyekundu. Mita ya mafuta inaashiria kuwa gari ni la dizeli na limejaa nusu.

Soko la mitumba limejaa wateja wenye mashughuli nyingi, wakichakura na kuchagua nguo kutoka kwenye marundo makubwa yaliyotandazwa chini. Wanaume na wanawake wanaonekana wakiwa wameinama wakipekua kwa makini nguo za rangi za mtindo mbalimbali, hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya biashara ya nguo za mitumba sokoni.

Gari ya kifahari aina Toyota Prado lenye rangi ya kijivu iliyokolea imeegeshwa kwenye eneo la mawe madogo, kando ya bustani. Lina grili ya silver iliyong'aa, maandishi meusi na nambari ya usajili ya Kenya. Huko nyuma kuna lango kubwa ya buluu na jingine jekundu, pamoja na miti na majani katika mazingira ya makazi tulivu.

Msururu mrefu wa magari ya kasi aina ya suv zimepangwa kwa utaratibu katika eneo la maegesho. Magari haya mapya yenye rangi tofauti kama nyeusi ,nyeupe na kijivu yanang'a chini ya anga ya blue yenye mawingu mepesi yakiashiria madhari tulivu ya asubuhi au jioni.

Kwenye njia nyembamba la soko la mitumba lenye msongamano, watu wanabishana huku wakichagua nguo. Meza imefurika rundo za nguo za rangi mbalimbali na nyingine nyingi hasa jezi zimetundikiwa juu. Kijana mmoja mwenye upara anaonekana akitembea katikati huku njia ikiwa na maji na uchafu.

Skrini ya programu ya M-Pesa iliyoonyesha salio la shilingi 60,800 pamoja na salio la kuuliza ni 88,900. Fungiwa vya huduma za haraka kama vile kutuma na kuomba, kulipa na kutoa pesa vipo kwa urahisi. Chini yake kuna taarifa ya muamala kama hivi karibuni. Inaonyesha kupokelewa kwa shilingi 1,500 kutoka kwa Beth Bura.

Magari ya kifahari yanaonekana kama yamejengwa kwa ajili ya kusafiri kwenye eneo lenye majani mabichi. Gari hili lina madirisha meupe na rimu za maridadi yenye rangi ya kofedha. Kwa nyuma, kuna magari mengine yaliyopakiwa na msululu wa miti mirefu ya kijani. Chini ya anga safi ya bluu, ikionyesha maandhari tulivu katika eneo la mashambani.

Ndani ya uga, kuna vile vitambaa vya kitenge vyenye rangi na michoro mbalimbali. Upande wa kushoto wa vitambaa hivyo vimepangwa mkutani kwa kuonyesha ruwaza zao tofauti, ikiwemo maua, mistari na michoro ya kiasili. Zikiwa na rangi yenye, bluu, kijani na manjano. Upande wa kulia wa vitambaa vingine vimekunja na kupangwa vizuri kwenye rafu za mbaa, zikiunda miundo mirefu. Juu ya rafu kuna kamera ndogo nyeupe ya usalama.

Mtu anatumia simu yake ya mkononi. Akipinya muamala wa kifedha. Kwenye skrini ya simu inaonekana menyu ya huduma za M-Pesa. Orodha ya huduma inajumuisha kutuma pesa, kutoa pesa, kununua salio, ni mshwari na lipa na M-Pesa. Kidole gumba cha mtumiaji kiko tayari kuchagua chaguo la lipa na M-Pesa. Kuonyesha urahisi wa kufanya malipo kielktroniki.

Kibanda kidogo cha soko chenye pala na maburudisho, bidhaa za urembo na mapambo kinaonekana kama duka la rejareja. Kuta za kibanda limepambwa kwa kamba ndefu za shanga na mikufu ya rangi mbalimbali, zikiwemo nyekundu, blue, manjano, kijani. Chini kwenye meza kuna vibao viwili vikubwa vilivyopambwa kwa shanga ndogo ndogo na mapambo mengine yaliyopangwa kwa uangalifu. Mtu mmoja anaonekana akiwa ndani ya kibanda. Anga lina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa ya jua kali.

Tangazo la bima ya afya kutaka kwa kampuni ya Jubilee, inalenga wakina mama wajawazito. Mwanamke mjazito wenye furaha aliyevaa gauni jekundu anatabasamu kwa bashasha. Tangazo linasisitiza bima bora na nafuu ya hospitali kwa ajili ya wazazi. faida zilizo orodheshwa ni pamoja na garama za kulazwa hosipitali na huduma za uzazi, huku nambari ya simu ikitolewa na kwa mawasiliano.

Duka ndogo la kijani lililofunguliwa lenye benchi ya mbao mbele yake. Juu ya mlango wa duka kuna bati la paa na bango linalosomeka new generation . Ndani la duka hilo kuna gesi za njano na bidhaa nyingine. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi amevalia suruali ya bluu na amesimama mbele ya duka. Sakafu inaonekana kuwa na mawe iliyopangiliwa na mtindo wa matofali na nyuma ya duka kuna majengo mengine.

Katika soko la wazi lenye shughuli nyingi. Meza za mbao zimejaa matunda ya aina mbali mbali. Mchano ya ndizi mbivu yaning'inia kutoka juu ya banda na chini kuna rundo kubwa za ndizi za kijani. Mamboga, maembe na nanasi. Watu wanaonekana wakifanya hii biashara katika mazingira ya soko lenye bidhaa nyingi.